Ujuzi wa ushonaji akitolewa kwa mfumo wa elimu ya watu wazima wageni mbalimbali wakishiriki kupata elimu eneo hilo. Mandhari yenye turubai jeupe likitanda.

Elimu ya watu wazima ikitolewa na wanafunzi kwenda kwa watazamaji waliotembelea eneo hilo lililokuwa na mafunzo ya umeme zilizowasha balbu za taa, na kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua eneo hilo.

Elimu ya watu wazima ikifanywa na wanafunzi hao, wakiwa wamekusanyana kwenye darasa lenye kupitisha mwanga mkali wa jua kupitia dirisha pana.

Elimu ya watu wazima ikiwa na wanafunzi mbalimbali darasani, wakiwa wanasikiliza maelekezo kutoka kwa mwalimu. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, madirisha mapana.

Elimu ya watu wazima, ikitolewa kwa wanafunzi waliokaa darasani kwenye madawati na viti vyekundu. Mandhari ya eneo hilo likiwa kwa mwanga mkali wa jua na madirisha mapana yanayopitisha hewa.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa nje ya mandhari, yaliyozungukwa kwa bustani ya maua na miti mirefu iliyostawi, kwa rangi ya kijani kibichi magari yakiwa pembezoni.

Shule ya msingi yenye darasa la madawati yaliyotengenezwa kwa mbao zilizokuwa na rangi ya kahawia, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wataa na ubao wenye weusi kwa weupe.

Shule ya msingi yenye majengo iliyowezekwa kwa mabati mekundu mandhari ya eneo hilo likiwa na miti mirefu, bustani mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo lenye viwanja vya michezo.

Shule ya msingi yenye majengo ya gorofa iliyokuwa na rangi ya kijani kwa nyeupe, mandhari ya eneo hilo kukiwa na bustani mwanga mkali wa jua kwenye miti mirefu.

Wanafunzi wakiwa darasani na kuketi kwenye madawati, yaliyotengenezwa kwa mbao na kumskiliza mwalimu aliesimama ubaoni na kutoa mafundisho.

Shule ya sekondari ina bweni na vitanda vilivyokuwa na mfumo wa ngazi tatu. Magodoro yakiwa na funiko la mashuka ya rangi ya waridi, ndani kukiwa na mandhari ya taa ya mwanga mkali.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao yenye rangi ya kahawia, wakiwa na sare zao hizo za bluu kwa sketi na shati nyeupe, masweta mekundu. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na madirisha mapana.

Wanafunzi wakiwa wamekaa darasani kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakisimamiwa na wakufunzi mbalimbali wakiwa darasani mandhari ikiwa na milango ya bluu ubao mweusi na mweupe.

Shule ya sekondari yenye majengo yaliyojengwa kwa matofali ya kuchoma na kupauliwa kwa mabati ya rangi ya kijani. Mandhari ya eneo hilo likiwa limezungukwa kwa uzio wa wavu wa chuma na mwanga wa jua kali ukitamalaki eneo hilo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi na kufanya majadiliano kwenye mandhari ya maua na mwanga mkali wa jua. Vitendea kazi walivyokuwa navyo ni ngamizi, bebeshi na vitabu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwenye madawati na kumsikiliza mwalimu akitoa elimu, mandhari ya darasa ikiwa zunguka yenye madirisha mapana makubwa na kupitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa kiume na wa kike wakiwa wameketi kwenye dawati lenye rangi ya kijani na kufanya mjadala kwa matumizi yangamizi bebeshi, mandhari iliyowazunguka ni ya mwanga mkali wa jua na miti mirefu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa chumbani wameketi vitandani, ndani kukiwa na mandhari ya rangi ya kijani kibichi, wakipumzika baada ya mafunzo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyana kwenye ukumbi mkubwa na kumsikiliza muhadhiri akitoa elimu akiwa mbele yao. Mandhari ya mwanga mkali wa taa ukitamalaki humo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa na ngamizi bebeshi na kufanya mijadala darasani, mandhari ya eneo hilo likiwa kwa mapazia ya rangi mbalimbali.

Wanafunzi mbalimbali wa chuo kikuu, wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao na chuma darasani na kuwa wasikivu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye viti vya madawati ya rangi ya kijani na kumsikiliza mwalimu, akiwa amesimama mbele yao na kutoa elimu darasani kwnye mandhari yenye mwanga mkali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyo tengenezwa kwa mbao wakifanya mitihani, mandhari ya darasa likiwa na madirisha meupe na taa zenye mwanga mkali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kimakundi kwenye viti vyenye rangi mbalimbali, ndani ya maktaba iliyosheheni vitabu vilivyowekwa na kupangiliwa kwa makabati.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati ya kisasa na kumsikiliza mhadhiri akitoa elimu, wakizungukwa na darasa lililopakwa rangi, na mlango mmoja kwenye rangi ya kahawia.

Wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakimsikiliza mwalimu akitoa elimu ubaoni kwa mashine ya kisasa yenye muangaza wa kielektroniki, mandhari ikiwa wa mwanga mkali darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakitembelea kandarasi inayojengwa kwa saruji kali, kupauliwa na vyuma vingi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu, na kukaa kwenye madawati kufanya kazi mbalimbali za electronic kuunda simu na kadhalika.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevaa makoti ya bluu na kukaa kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wanafanya mazoezi ya kielektroniki mwalimu akiwa anawasimamia. Mandhari ya eneo hilo ikitamalaki kwa mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakifanya mafunzo ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, vinavyotumia umeme darasani wamevalia makoti ya rangi ya bluu, mandhari yenye mwanga mkali ukitanda maeneo hayo.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi akiwa amevaa koti la rangi ya bluu na kufanya kazi ya kielektroniki kwenye karakana yake, mandhari yenye mwanga mkali ukitanda akiwa ameketi kwenye dawati lililo tengenezwa kwa mbao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa darasani kufanya mazoezi ya mifumo ya kieletroniki, wamevalia makoti ya bluu. Madhari iliyowazunguka ya madirisha yenye vioo, vinavyopitisha mwanga mkali wa jua.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa darasani wameketi kwenye madawati na kufanya kazi za kutengeneza simu na mifumo ya kielektroniki, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda humo.